Aina nne za vidonge vya vitamin B3. Kila chupa ina label tofauti yenye maelezo ya kipekee, kuhusu virutubisho vyake. Vidonge hivi vinasaidia afya ya mifupa, kinga ya miwili na afya ya jumla ya mwili.

Mgonjwa amelazwa hospitalini akipokea matibabu ya kurekebisha mkono. Kifaa maalum kimewekwa kwenye mkono wake kinachoshikiliwa na mikono miwili ya mtu mwingine. Kinaelekeza mazunguko kwa mkono labda kwa tiba ya mwili.

Mwanaume anafanya mazoezi ya mikono kwenye mashine maalum ya matibabu ya mwili, kuna mtaalamu aliyesimama nyuma yake akisaidia wote wapo katika chumba cha hospitali.

Mkono wa mtu umeshika dawa mbili. Kuna chupa moja ya dawa nyeupe na nyingine yenye lebo nyekundu. Kuna pia kibegi kidogo cha dawa nyingine zenye majina ya kliniki.

Chupa ndogo za chanjo za matibabu. Katikati kuna chupa moja yenye lebo ya bluu iliyoandikwa chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella. Kila chupa ina kifuniko cha chuma na sehemu ya mpira katikati.

Chini ya hema la rangi ya udhurungi na manjano wanawake wawili wanaonekana mmoja ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wanaonekana wako viti vya plastiki vya manjano vinaonekana kwa umbali.

Mikono ya mtu inamimina vidonge vya manjano, vya Vitamin D kutoka kwenye chupa ya kioo. Vimelala kwenye kiganja kimoja huku kingine kinashika chupa.

Uga kubwa iliyo pambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi imefungwa kwa kamba. Inaonekana imewekwa katikati ya vitu vingi ikiwa juu ya chombo chenye maandishi ya vaseline . Karibu yake kuna vyombo na mitungi mingine.

Mwanamke amevaa koti jeupe akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya physiotherapy , wote wawili wako kwenye godoro na kuna kiti cha magudurumu nyuma yao.

Mandhari ya mafuriko. Kuna bajaji mbili katikati ya maji mengi ya mvua. Mtu mmoja ameketi juu ya pikipiki akishikilia mwavuli. Maji yamefunika magurudumu ya bajaji .

Daktari anampatia mtoto dawa. Mama yake amemshika. Wako katika chumba cha matibabu. Mambo yanaonekana safi. Kuna meza na vifaa vya ofisi. Dirisha lipo linaruhusu mwanga kuingia ndani.

Dawa ya chanjo, zimefunguliwa . Zimepakiwa kwenye vifungashio vinashikiliwa kwa ajili ya usafirishaji na utumiaji dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Mwanamke anatabasamu kwenye kaunta ya mapokezi. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye jina fine touch dental care. Juu ya kaunta kuna namba za malipo ya easy pay na Mpesa.

Daktari wa meno amevalia barakoa na kofia maalumu anaongea na mtoto aliyebebwa na mama yake ambaye ameketi karibu naye. Daktari ana kifaa cha kuchezea na mtoto ameshika dubu.

Mhudumu wa hospitali wa afya anamchoma sindano mtoto, ambaye amevaa nguo ya rangi, ni chanjo ya kawaida labda ili kuzuia maradhi, shughuli inafanyika nje.

Wazimamoto wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano na kofia ngumu za rangi sawa. Wanapita katikati ya moto mkali wa porini. Nyuma yao kuna moto mkubwa unaowaka na moshi mzito mweusi unapaa angani.

Timu ya madaktari wanafanya upasuaji, kwenye chumba cha upasuaji. Wote wamevaa nguo za kijani, kofia na barakoa. Mgonjwa amelala chini, na madaktari wanatumia vifaa vya matibabu.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mgonjwa, amekaa mbele ya mashine ya kuchunguza macho, anatumia mashine hiyo kwa makini. Wote wawili wamevaa barakoa na vifaa vya kinga.

Mwanaume anasukuma mtubwi uliojazwa na vitu vingi, unapita kwenye maji mengi yaliyofurika, amevaa koti jekundu na kofia nyeupe, kwenye mtubwi kuna godoro, matakia, mito na mifuko mbalimbali.

Mwanasayansi anafanya utafiti kwenye maabara. Amevaa koti jeupe la maabara, shati la blue na glavu. Anashikilia kifaa kidogo cha kupima. Juu ya meza yake kuna vyombo vya kupima, taa ndogo na mashini kubwa nyekundu nyuma yake.

Wataalamu wa afya wanampima mzee. Mtaalamu mmoja anashika kipima joto na kumwelekezea mzee usoni, mwingine anashika simu na karatasi. Mzee ameketi kwenye kiti mbele ya hema.

Mgonjwa amelazwa hospitalini akiwa amevaa barakoa ya kupumua. Muuguzi anashika barakoa hiyo akimsaidia. Wote wawili wamevaa vifaa vya kujikinga.

Wanawake wawili wanachota maji. Wanatumia chombo cha kuhifadhi. Wamevalia nguo rahisi. Wako shambani. Kuna mahindi kwa nyuma. Udongo unaonekana na nyasi refu hauja tayarishwa vizuri.

Kijana anajaribu kuwafukuza nzige ,wanaruka hewani, amewanyooshea mikono, kuna kichaka na miti inayoonekana pembeni amevalia suruali la kijivu ,nyasi anakopiga.

Tangazo la biashara ya dawa za asili inaitwa Masai Herbal. Lina rangi ya kijani na nyeupe. Maandishi meusi na mekundu. Sehemu ya juu ina picha ya kipande cha tikitimaji na mbegu zake ndani ya kikombe.

Watu wanne wanatembea kwenye barabara iliyofurika. Maji mengi yanafika kwenye magoti. Mtu mmoja amevaa kofia ya rangi ya waridi na fulana yenye uso wa kutabasamu.

Chupa na paketi za dawa za asili zimepangwa juu ya meza, paketi moja ina jina nzegambe nyingine deja na nyingine iriti moja ina jina leuki iliyomo kwenye chupa kubwa.

Daktari wa meno amevalia miwani maalum na kinyago, anamchunguza mwanamke aliyeketi. Anatumia zana ya meno na mwanamke amevaa kinyago chake kimeshuka, akingoja matibabu.

Muuguzi anamchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine ya kutunza watoto wachanga. Amevaa sare rasmi. Hospitali kuna vifaa vya kisasa kama mashini ya kudhibiti hali ya joto ya mtoto.

Mtu amevaa suti ya kinga, ananyunyiza dawa shambani kutumia mtungi wa kunyunyiza mgongoni ambao ni wa rangi ya kijani kibichi kifuniko ni cha bluu. Mimea inaonekana kupandwa kwenye safu.

Daktari anafanya upasuaji, madaktari wengine wamesimama kando , wamevalia mavazi ya upasuaji yenye rangi ya samawati, wako katika chumba cha oparesheni, kando vifaa vya matibabu vinaonekana.

Mwanaume amefanya utafiti maabara, amevaa barakoa na koti jeupe la maabara, anashughulika sampuli za damu, kioo kimemkinga na mazingira hatari huku akitumia vifaa vya kisasa.

Wafanyikasi wawili wa usafi wapo kasini mmoja amevalia sare nyeusi yenye mistari ya kijani anaokota takataka nyingi silizorundikana mwenzake amevaa nguo zinazofana uku akiekemea vimbo.

Moto mkali unateketeza nyumba Inaonekana juu ya paa na ndani ya nyumba moshi unavuka sana nyumba imeteketea kabisa. Hakuna watu wanaoonekana karibu.

Mwanamke mtaalamu anamsaidia mwanamume kupata nguvu ya kusimama, wote wako magotini juu ya mkeka ya mazoezi, mwanamume anaonekana akijaribu kwa nguvu kuinuka.

Mtaalamu wa afya anasafisha sikio la mwanamke mzee anatumia kifaa maalumu cha kunyonya maji na mwanamke anaonekana amefunga macho yake inafanywa kama huduma ya matibabu au ya afya.

Daktari wa meno na anazungumza na mgonjwa akiwa kwenye kiti. Anaonekana kumwelezea kitu naye anaonekana akitabasamu kuonyesha kuwa anaelewa anachoambiwa. Mazingira ni hospitalini.

Mama mchanga ameketi kitandani hospitalini. Ananyonyesha mtoto wake mchanga. Anamwangalia kwa upendo. Wote wanaonekana wakiwa na furaha.

Mwanamme anapewa chanjo, akiwa amevalia mavazi ya kienyeji. Mwanamke amevaa koti la bluu, lenye nembo ya UNICEF, na anamchoma sindano kwenye mkono.

Mwanamke ameketi kwenye benki, akimshika mtoto mchanga. Mhudumu wa afya, amevaa sare nyeupe, anachoma mtoto sindano. Wote wamevaa barakoa.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na maski nyeusi usoni. Anatumia dawa na kuua wadudu jikoni. Amevaa pia glavu za kijani mkononi.

Chupa ya dawa inayoitwa Easy Iron ina rangi ya hudhurungi na ndani yake kuna vidonge vingi. Lebo ya chupa ina rangi nyeupe, njano na kijani. Maandishi kwenye lebo yanataja kuwa ni virutubisho vya chuma na kuwa havina gluten .

Daktari wanafanya upasuaji wamevalia sare za bluu. Wamefunika vichwa, wamevalia barakoa, wamekusanyika karibu na mgonjwa. Nyuma kuna komputa. Mazingira ni ya hospitali.

Daktari anapima sikio la mwanamke. Anafumba macho, kuonyesha uoga. Anatumia kifaa kidogo. Mwanamke ameketi, wako ofisini. Daktari anaangalia kwa makini sana.

Vidonge vyekundu vimetoka kwenye chupa iliyoanguka kwenye meza ya mbao kikaango cha kupima mkojo kipo. Chupa imelala, dawa ni nyingi na zimepangwa kwa uangalifu mno.

Wanawake watatu wamevaa nguo za madaktari. Wanampima mwanaume aliyeketi. Wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Mwanaume anatabasamu usoni.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi maalum akitembea barabarani, amebeba mashine ya kutoa moshi, moshi huo, unatoka kwenye pua ya mashine. Shughuli hii inafanywa, kuua mbu au wadudu.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko chekundu imejaa kimiminika. Juu yake kuna lebo yenye maandishi MMR Vaccine na chini yake imeandikwa Measles, Mumps, Rubella , pia imeandikwa live virus .

Mtaalamu wa afya amevalia mavazi ya blue na barakoa, anashikilia sindano akijaza dawa kutoka kwenye chupa ndogo, nywele zake zimesokotwa, nyuma yake kuna foleni ya watu wengine wakiwa wamesimama.

Mtu amevaa vazi ya njano ya kujikinga. Anapuliza dawa kwenye mimea shambani. Anatumia mashini ya kupulizia dawa aliyoibeba mgogoni. Inafanywa ili kuua wadudu na kuzuia magonjwa ya mimea.

Mlinzi anaosha mikono amevaa sare za kazi. Kuna tanki la maji ambalo ni la buluu ambalo limechorwa mikono na rangi nyekundu na ya kijani.

Daktari amevalia kinga za rangi ya kijani kibichi. Ameshikilia chanjo ya homa ya manjano, pamoja na sindano imeandikwa yellow fever vaccine, live stabilized .

Ndani ya gari la wagonjwa. Ina vitu vya matibabu kama vile kitanda cha kusafirishwa mgonjwa na viti vya dharura. Sehemu ya ndani ina kabati za rangi ya machungwa.

Chupa ya dawa iliyo wazi imeanguka pembeni, ina lebo ya rangi ya chungwa na maandishi yanayosomeka vitamin D3 . Baadhi ya vidonge vya manjano vimetoka nje na kuenea. Vinaonekana kama mafuta.

Mtu anafagia eneo amevaa fulana nyekundu. Kuna mchoro wa elimu ya afya kwenye ukuta. Kuna ndoo nyekundu na viatu ambavyo vimewekwa kando.

Mwanamke ambaye amevalia sare anaonekana kama mhudumu wa afya anatoa mafunzo kwa wanawake wengi ambao wameketi chini, wanasikiliza kwa makini, eneo linaonekana kame na vichaka vinaonekana pembeni.

Mama ameketi kwenye kiti maalum akimshikilia mtoto mchanga. Wote wako hospitalini. Amevaa nguo ya hospitali na mtoto amefunikwa na blanketi nyeupe.

Mhuduma wa afya amevaa nguo za buluu na barakoa, anamchoma mwanamke sindano begani, mwanamke huyo ameketi kwenye kiti na anavua shati, watu wengine wapo nyuma wakisubiri huduma.

Mkulima ananyunyuza dawa. Amevalia mavazi ya kujikinga. Kuna tanki ya dawa, shamba la mahindi. Amevalia barakoa anafanya kazi kwa bidii. Mahindi yanaonekana kunawiri vizuri . Kando kuna kichaka na tenki jeusi linaonekana.

Wataalamu watatu wa afya ndani ya chumba cha upasuaji, wamevaa mavazi ya buluu na barakoa. Daktari mmoja anafanya upasuaji akisaidiwa na wenzake. Mhudumu mwingine wa afya amesimama nyuma yao.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa wamevaa barakoa glovu na ngao za uso kujikinga mmoja anatumia kifaa cha kijimba uku mwingine anamsaidia.

Muuguzi mwanamke anamuangalia mtoto mchanga hospitalini. Mtoto amelazwa ndani ya mashine maalum, inayomuweka joto na kumlinda. Muuguzi anatumia kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo wa mtoto.

Eneo kame lenye ardhi ya miamba na mawe. Miti michache kavu inaonekana katikati na mandhari isiyokuwa na mimea mingi. Kuna milima mbali na anga ina mawingu meupe.

Nyumba ndogo ya kitamaduni iliyojengwa kwa nyasi. Iko kwenye eneo kame lililo na miti michache na vichaka. Karibu kuna vitu vya nyumbani kama mtungi na maji na vitambaa.

Chupa ndogo ya dawa, ina lebo ya measles, mumps, rubella virus vaccine , inaonyesha kuwa ni chanjo ya surua, matubwitubwi na rubela, boxi la dawa linaonekana nyuma.

Muuguzi mwanamke amevaa sare nyeupe. Anampa mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni. Mama amevaa kofia nyekundu ameketi na kumshika mtoto. Mhuguzi anafanya kazi yake kwa uangalifu mwingi.

Wauguzi ndani ya chumba cha hospitali. Mmoja amevalia kofia yenye maua anashughulika na mtoto mchanga mwengine anazungumza na mwanamke mjamzito. Chumba kina vifaa vingi vya hospitali na runinga.

Vifaa vya matibabu, ikiwemo sindano, chupa mbili za dawa, na moja ndogo tupu. Moja yao imeandikwa, Yellow fever Vaccination. Vimewekwa kwenye eneo la rangi ya bluu, labda meza ya hospitali.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi akishika nguo ya ndani nyeupe na kutabasamu. Mwingine ameketi kando yake huku chupa ya maji ikiwa kando ya ubao huo. Mazingira ni ya darasani kana kwamba wako kwenye maonyesho.

Jengo limeanguka na kusababisha rundo kubwa la vifuzi vya saruji ,watu wa kuokoa wakiwa wamevalia kofia ngumu na sare za kazi wanajaribu kusaidia , kila mtu anaonekana mwenye huzuni na wasiwasi.

Chupa ya lita moja ya kinywaji chenye rangi ya kahawia kina label yenye jina Harriet Botanicals Arowet . Chupa imesimama mbele ya majani mabichi. Miti inaonekana pembeni.

Wafanyakazi watano wako shambani, wamevalia suti maalum za kujikinga na maski , wana vifaa vya kunyunyiza dawa mgongoni, wanaelekea mbele wakifanya kazi kwenye shamba lenye mimea mirefu.

Ya tarura vitanda vingi vimepangiliwa kuna mgonjwa mmoja na mhudumu, kuna skrini ndogo ya televisheni, pasia nyeupe, chumba ni kikubwa.

Eneo la msitu likiwa linawaka moto mkali. Miali ya moto ni kubwa na kuna moshi mwingi mweusi. Miti kadhaa iliyochomeka inaonekana nyuma.

Mwalimu na wanafunzi darasani. Wote wamefunika nyuso. Wanafunzi anaandika ubaoni, wamevalia sare ya bluu. Kuna madawati. Mwalimu anaonekana yupo mbele. Kuna mwanafunzi anawaelekeza katika jambo fulani.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kazi, amevaa barakoa ya samawati, kofia ya samawati hata vazi lake ni la samawati, anamwangalia mgonjwa , anajiandaa kumtibu. Mgonjwa amevalia miwani ya kinga.

Chupa ya chanjo measles, mumps na rubella. Inatumika kuzuia magonjwa matatu tofauti. Inakaa juu ya karatasi iliyoandikwa MMR vaccine what you need to know.

Mwanamke anapewa chanjo, mfanyakazi wa afya anachoma sindano kwenye mkono wake. Watu wengi wanangojea kwenye mstari. Kila mtu amevaa barakoa. Mandhari ni ya hospitalini.

Meza ndogo yenye chupa nyingi za kioo zenye dawa za kienyeji na bango lenye jina ya daktari na nambari yake pamoja na huduma ambazo anazitoa zikiwemo mishipa ya ngiri, kaswende sugu, nguvu za kiume na nyinginezo.

Kuna mafuriko makubwa. Gari linajaribu kuvuka. Barabara zimejaa maji. Kuna miti ambayo inaonekana kando kando, na lori linaonekana kwa mbali likizama kwa maji.

Kundi la watu waliovalia nguo tofauti, wakimtembelea mwanamke na mtoto wake mchanga hospitalini, wanaonekana kuzungumza na mama aliyelazwa kitandani wanatabasamu.

Daktari anachukua sampuli, amevaa barakoa anashika usufi. Amevalisha glavu ya kinga na kuna watu wengine wanasubiri kuhudumiwa. Mandhari ni ya hospitali.

Tanki kubwa la maji limejengwa juu ya muundo wa chuma. Watu wawili wamevalia mavazi ya kazi na kofia ngumu. Wako kwenye jukwaa la tanki, mmoja anaonekana akishuka. Miti mirefu inazunguka eneo.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi ya zambarau, akimpa mwanamke mzee chanjo. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke ameketi akiwa anapata chanjo. Nyuma kuna mchoro wa rangi ya samawati na manjano.

Mganga anafanya kazi. Ameketi chini kwenye mkeka amevaa nguo ya kitamaduni na vitu vya tiba vipo karibu naye. Nyuma yake kuna jengo na mlango wake upo wazi.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa. Amevaa barakoa, mgonjwa ana miwani. Kuna chombo cha matibabu ambacho kipo kando. Ukuta umepakwa rangi nyeupe, mlango unaonekana wazi pembeni.

Sindano, chupa ndogo ya dawa na pakiti ya pombe ya kusafisha ngozi. Chupa ya dawa ina maandishi yanayosomeka measles, mumps, rubella virus vaccine . Vitu vyote viko tayari kwa matumizi.

Wataalamu wawili wamevalia suti za manjano wanashughulikia kemikali una matangi. Wamevalia barakoa na wana glavu nyekundu. Kuna mtungi mweusi na mingine ya samawati na mingine mekundu.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko jeupe leble yake ya kijani imeandikwa ngiri sugu na for hernia imewekwa kwenye kitamba chekundu na inaonekana imepikwa picha dukani.

Nesi mwanamme amevalia blue akimpa mtoto mchanga chanjo. Mama ya mtoto ameketi huku watu wengine wamesimama nyuma yao. Wote wako ndani ya chumba ambacho kinaonekana hospitali.

Barabara imejaa maji ya mafuriko. Magari mengi yamekwama kwenye maji hayo, na mengine yamezama kwa sehemu. Maji yanaonekana ya rangi ya kahawia, dalili ya mvua kubwa na mafuriko.

Mwanaume mzima anapokea chanjo kwenye bega lake. Anafunga macho kuonyesha uchungu. Amevalia shati la miraba, amevaa barakoa ya bluu. Mtaalamu anamchoma sindano kwenye mkono wake.

Mtoto mdogo anapata chanjo muuguzi amevaa glovu nyeupe na ameshika sindano, akimpa chanjo kwenye mkono anaonekana akihisi maumivu akifunga macho yake.

Wauguzi wawili wamevalia sare za hospitali, kofia ,barakoa na glovu wanaangalia na kumuhudumia mtoto mchanga, aliyelala kwenye mashine ya kutunza watoto wachanga.

Kalamu ya jadi imeundwa kwa mbao na uzi. Juu yake kuna matunda makavu au kitu chenye umbo la tunda. Kitu hiki kinapambwa kwa shanga na hirizi tofauti.

Vitu mbali mbali vinavyohusiana na mila au tiba asili kuna chupa kubwa ya plastiki yenye kiyoyevu chenye rangi ya kahawia, karibu yake kuna matango makavu aliyopambwa na shanga.

Kundi la watu waliovalia barakoa, mwanamke ameketi, amebeba mtoto. Mtaalamu wa afya ameinama chini, anampa mtoto chanjo. Watu wengine wamesimama, wakiangalia utaratibu huo. Wengine wamevaa fulana yenye maandishi measles, rubella campaign .

Vifurushi vitatu vya dawa. Vifurushi viwili vimefunguliwa, na kimoja kimefungwa. Vina rangi nyeupe na njano. Ndani yake kuna ampoules za kioo na chupa moja ndogo ya kahawia.

Watu kadhaa wakiwa kwenye kampeni ya chanjo, mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea sindano kutoka kwa muuguzi, aliyevaa sare nyeupe, karibu naye kuna mwanaume na mwanamke mwingine akiwa amekaa wote wamevaa barakoa.

Mgonjwa amelala kitandani, kichwa chake kimefungwa bandeji na mkono wake ina wristband analala kitanda ya rangi ya kijani. Ukuta wa chumba una rangi ya buluu na manjano.

Daktari wa meno amevalia barakoa na kinga, anamuhudumia mwanamume aliye lala kwenye kiti cha meno, chumba kina vitanda vingi na meza kuonyesha cliniki kubwa.

Watu wanne wapo wengi wapo kituo cha kunawa mikono. Wawili wananawa mkono kwa safari moja wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya kijani kibichi. Wengine wamepanga foleni nyuma yao.

Sindano ya Stamaril na dawa yake ya homa ya manjano zimetengwa. Ina kifuniko cha waridi na pia vinaonekana tayari kwa matumizi.

Wahudumu wa afya wamevaa vesti za buluu. Wanashikila kompyuta kibao. Wana mashati ya kijani kibichi. Wote wanaonekana kutabasamu wanaangalia kana kwamba wanaonyesha kitu.

Watu wazima watatu wamesimama karibu na mtoto ambaye amelala kitandani hospitalini. Mwanamume na mwanamke wanamtazama mtoto kwa uangalifu. Mwingine amesimama kwa mbali, wote wamevaa nguo za kawaida.

Mtu mzima anapokea sindano begani. Mtaalamu wa afya anaonekana akimpatia chanjo huku akitumia pamba kusafisha eneo. Watu wengine wamesimama kwa nyuma wakisubiri huduma.

Mhudumu wa afya anashikilia sindano, amevalia mavazi ya kazi yenye rangi ya njano, anajiandaa kumpa mgonjwa chanjo yupo kando yake amevalia nguo nyekundu.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu amevaa hijabu nyekundu, akishika kitambaa cheupe. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili mmoja amesimama na mwingine ameketi. Wote wamo ndani ya chumba.

Mtu anatoa kidonge cha Motrin kutoka kwa chupa. Kidonge kimoja chenye rangi ya machungwa kimetua kwenye kiganja cha mkono. Ni dawa ya kupunguza maumivu au kuvimba.

Wanawake wawili wanamshughulikia mtoto. Mmoja amemshika. Mwingine ameinama kutoa huduma. Wote wawili wamefunika vichwa vyao kwa vitambaa. Mandhari yanaonekana kuwa hospitalini.

Kundi la wataalamu wa afya wakiwa wameweka vifaa vya matibabu mezani. Wengine wamewavalisha wagonjwa barakoa usoni. Watu wengine wanakaa kwenye viti wakisubiri huduma hiyo kwa zamu yao.

Mtaalamu amevaa mavazi ya kujikinga. Anashughulika na kemikali. Yuko ndani ya ghala amembeba mitungi. Amevaa kinyago. Kati ya kemikali alizozibeba kuna ile ina rangi ya kijani kibichi, nyingine ina rangi ya samawati.

Katika eneo la mafuriko, watu wanapita, maji yamejaa barabarani. Mtoto anaonekana akipita kwa shida. Nyumba zimezingirwa na maji, kondoo wamesimama kando.

Kundi la watu, mwanamke na mwanaume, wanachota maji kwenye tanki. Jengo lina maandishi Boya Water project . Kila mmoja wao anaonekana kushika chupa za manjano za maji.

Daktari wa meno mwanamke anamkumbatia mgonjwa wake. Wote wanatabasamu, na mgonjwa anaashiria thumbs up kwa mkono wake. Mgonjwa amevaa fulana yenye nembo ya Lake Dental Clinic.

Daktari aliye valia koti jeupe ana muangalia na kumchunguza mtoto. Mama amemshika vizuri wote wana muangalia mtoto. Mama amevalia vazi la pinki .

Mhudumu wa afya amevaa kofia na fulana yenye nembo ya WHO akimpa mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni. Mwanamke, huenda mama yake amemshika wengine wamekusanyika nyuma yao.

Mwanamke mmoja anamtembelea mwingine hospitalini, mgonjwa amebeba mtoto mchanga na mgeni amemletea zawadi nyingi. Inaonekana ni kama kumtembelea mama aliyejifungua.

Mwanamke ameshika chupa ya dawa yenye lebo ya manjano. Dawa hiyo inaitwa Dr. Abdellah Herbal Covid-Cure. Ana pete kadhaa na kucha zilizopakwa rangi ya kijivu.

Mwanamke amevaa barakoa anaosha mkono wake kwenye kituo maalum, ambacho kina tanki kubwa la maji lenye alama za rutu na UNICEF, mtoto mdogo amesimama karibu nae akimtazama.

Mtaalamu wa afya amekaa kando ya mwanamke wa kitamaduni. Amekaa kwenye kiti akimshika mtoto. Mtaalamu anajiandaa kumpa chanjo. Wote wako nje kwenye mazingira ya janga.

Si la dawa lenye label Stamaril, Yellow Fever Vaccine , na Prescription Only Medicine . Inaonyesha kwamba ni chanjo ya homa ya manjano na inahitaji dawa iliyoagizwa na daktari.

Mvulana amesimama katikati ya vifuzi akiangalia majengo yaliyobomoka. Vimetawanyika kila mahali, anaonekana kama ametoka kulala. Majengo yaliyobomoka yanaonyesha athari ya janga la asili au ubomoaji.

Kundi la mabuyu yaliyopangwa chini yametengenezwa kama vyombo na yamepambwa kwa kamba, shanga na vitambaa. Karibu kuna vitu vingine kama chupa ya plastiki ya rangi ya machungwa na vipande vya mbao.

Kundi la watu ikiwemo maafisa wa polisi wamesimama mbele ya mifuko, wote wamevaa barakoa huku wengi wao wakishika karatasi hawaonekani wazi lakini wanaonekana wakiwa na furaha.

Mfanyakazi wa afya amevaa fulana ya buluu na barakoa. Amekaa kwenye kochi akijaza fomu. Karibu naye ameketi mtoto mdogo anatazama mbele. Nyuma yao kuna chati ya alfabeti na begi kubwa yenye maandishi COMMUNITY HEALTH.

Mhudumu anamtibu mgonjwa. Wamevalia barakoa, mgonjwa amelala kwenye kiti. Chumba kina matandiko ya kiafrika. Ni chumba cha kulala. Amefumba macho, kuonyesha anahisi uchungu.

Mtaalamu anachunguza sikio la mwanamke, anatumia kifaa cha chuma labda ilikupima, mwanamke anaonekana mtulivu akingojea matokeo inaonekana kama hospitali.

Mama na mtoto mchanga. Ameketi kitandani ameshikilia mtoto aliyefungwa kwenye blanketi wakimwangalia kwa upendo mwingi. Mtoto amevaa kofia ndogo. Mama ana nywele zake zilizosokotwa kwa rangi nyekundu.

Mfanyakazi amevalia vazi maalum la kujikinga na hatari. Lina rangi ya bluu. Amevaa miwani ya usalama na barakoa yenye kichujio. Mikononi amevaa glovu nyeupe, ameshikili makopo mawili ya plastiki yenye alama za mifupa na fuvu.

Kundibla wanawake wakiwa nje kwenye bustani. Mmoja wao aliyevaa nguo za blue anachunguza tumbo la mwanamke mmoja mja mzito aliyelala chini. Wanawake wengine wanatazama.

Chupa ndogo ya dawa ambayo inajulikana kama MMR vax pro. Dawa hii ni poda ya kuchanganywa kwa ajili ya sindano. Chupa ina rangi ya buluu na lebo nyeupe.

Mizizi na mimea ya dawa, labda ya jadi. Bidhaa hizi zimepangwa juu ya meza pamoja na mitungi ya plastiki. Zimetundikwa nyuma ya meza.

Muuguzi pamoja na mgonjwa wamevaa barakoa. Anamhudumia mgonjwa wapo ofisini. Kuna sanitizer kwenye meza. Muuguzi anaandika kitu. Faili ya rangi ya kijani ipo mezani.

Kifaa cha kunawa mikono, kilicho tengenezwa kwa plastiki ya rangi ya kijani kibichi. Kina beseni, tanki la maji, sabuni ya maji maji na ndoo chini. Kifaa kimefungwa kwenye fremu nyeusi ya chuma.

Chupa ya Zephania Life imesimama. Dawa ya asili ya kuondoa sumu. Mhuri wa usalama unaonekana wazi. Kifurushi kina picha ya tumbo. Bidhaa hii ni ya afya.

Daktari wa meno anatoa huduma. Bango la Frebe Dental linaonekana. Wagonjwa wanapata matibabu bure. Kinga Afrika inatoa tabasamu. Wizara ya afya inasaidia juhudi.

Kifurushi cha dawa kimeonyeshwa. Sanduku na chupa iko pamoja. Zina nembo na maelezo. Dawa za kupunguza maumivu zimewekwa wazi.

Mkulima ananyunyiza dawa shambani. Kifaa kirefu kinatoa ukungu, mazao yanapata matibabu muhimu, udhibiti wa wadudu unafanyika. Hali ya hewa ni tulivu.

Mwanamke anamlisha mtoto. Amevaa kofia ya buluu. Mama mwingine anashuhudia tukio. Wa kujitolea wako karibu. Chakula muhimu kinatolewa.

Nyumba inawaka moto, miale mikali imetawala na moshi mzito unatoka. Paa limeharibika kabisa na jengo yanateketea vibaya kwa mkasa wa moto.

Barafu ya mafuriko inatiririka. Pikipiki inajaribu kuvuka. Abiria anasukuma kwa nguvu hali hii ngumu. Maji mengi hatari inaongezeka wazi.

Mikono inaonekana ikishika dawa. Pakiti za vidonge zimejaa mkononi. Poda nyeupe na kahawia zinaonekana. Vitabu vya udanganyifu vimechambuliwa. Bidhaa hizi ni haramu.

Mtoto mdogo anapata chanjo. Muuguzi anatoa na mama amemshika mtoto. Afya ya jamii inazingatiwa na huduma muhimu inatolewa kwa wananchi.

Hili ni jumbabambalo limeharibiwa kabisa. Taka zimetapakaa chini na watoto na watu wazima wamekusanyika katika eneo hilo. Hali hii ni ya huzuni.

Daktari amesimama chumbani. Koti jeupe limemkaa vizuri. Kifaa cha kupumlia kipo karibu. Baluni ya kijani inaelea hewani. Hali ya matibabu inaendelea.

Wauguzi wawili ambao ni wataalamu wa meno, wanamchunguza meno mama aliyelala kwenye kiti maalum cha meno. Wanatumia vifaa maalum kumchunguza wakiashiria kushirikiana.

Daktari anajiandaa, amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Anaweka sindano inashikiliwa kwa umakini. Chanjo muhimu inatayarishwa, hii ni huduma ya afya.

Umati wa watu umejikusanya na miti mingi imeng'olewa mizizi na ardhi imeanguka vibaya kutokana na mafuriko . Maji ya udongo yanatiririka kwa haraka. Eneo limeathirika vibaya kutokana na mafuriko.

Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa. Anatumia kifaa maalum kumchunguza. Barakoa imevaliwa kwa usalama. Huduma ya afya ya macho inatolewa na mwanamke anapata matibabu.

Shauku ya bidhaa za asili imejaa dukani. Rafu zimepambwa kwa chupa ndogo ndogo. Mafuta, viungo na urembo asilia vimetawala. Sanaa ya uchoraji imeongeza mvuto.